Shirika la afya likimpatia mtoto chanjo ya Polio. Watu wawili wamevaa kofia na kuna afisa kando yao.

Kuna shamba kubwa lenye linaonekana kuwa limepandwa mchele. Kuna wafanyikazi sita wananyunyuzia dawa kwenye shamba hili. Wafanyikazi hawa wamevaa nguo nyeupe.